Nguzo refu iliyo fungwa kifaa cha kielektroniki kwa juu kinacho chukua picha za mazingira jirani, kikiwa na taa inayo mulika usiku pamoja na nyaya za umeme ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo.

Nguzo refu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya nene ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo muhimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ikiwa ni jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme kuwafikia watu sehemu mbalimbali.

Daraja kubwa na refu, ambalo limetengenezwa katika maporomoko ya maji, kukiwa na mitambo ya kisasa ambayo inatumika kuzalisha nishati ya umeme, kupitia magurudumu yanayozungushwa na maji hayo, ambapo nguvu hiyo hubadilishwa na kuwa nishati ya umeme.

Nguzo refu iliyofungwa kifaa cha kielektroniki kwa juu ambacho hutumika kupiga picha ya mazingira jirani, ambayo inatumia umeme pamoja na nyaya nene ambazo husafirisha nishati hiyo ya umeme.

Nguzo refu na imara ikiwa imesimama mbele ya jengo la ghorofa, ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ambavyo hutumika kupunguza nguvu ya umeme pindi utakapozidi au kuongeza pindi utakapo kuwa mdogo. Vikiwa na nyaya refu ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo kwenda sehemu mbalimbali za jamii.

Alama ya barabarani yenye muundo wa duara, ikiwa na rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu yenye alama "p" iliyokatwa, kumaanisha kuwa sehemu hiyo haparuhusiwi kuegeshwa magari.

Mazingira ya barabara ya lami kukiwa na vyombo vya moto pamoja na watembea kwa miguu, kukiwa na alama ya mistari mieupe, ambayo inamaanisha sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Dereva akiwa amesimama pembeni ya pikipiki ambaye anaitumia kama chombo cha usafiri, akiwa amevaa kofia kichwani ya kujikinga pindi atakapopata ajali au kuanguka.

Pikipiki mbili zenye muundo na rangi zinazofanana, zikiwa zimeegeshwa nje ya jengo lililotengenezwa kwa mabati, huku dereva pamoja na mteja wakiwa wanajadiliana nauli au bei ya usafiri huo.

Wafanyakazi wakiwa wanafanya shughuli za utengenezaji wa barabara ya lami, kwa kumwaga lami chini na mashine kubwa; ikitumika kukandamiza lami hiyo ili kuwa tayari kwa ajili ya matumizi.

Wahandisi pamoja na wafanyakazi wengineo wakiwa katika shughuli za utengenezaji wa daraja refu, kwa kutumia simenti na nondo au vyuma vizito vilivyosimamishwa juu ya nguzo refu.

Kijana wa kiume akiwa anatumia usafiri wa pikipiki, akipakia mzigo wa mimea katika pikipiki hiyo na kusafirisha kupeleka sehemu inapohitajika.

Pikipiki ya matairi matatu ambayo inatumika kusafirisha bidhaa mbalimbali, ambazo watu wameagiza kutoka mtandaoni ya kampuni ya "JUMIA" ikiwa imeegeshwa pembezoni mwa barabara ya rami.

Vifuko au vifurushi vidogo vya plastiki, ambavyo hutumika kuhifadhia taka ngumu, vikiwa vimefungwa na kukusanywa sehemu moja, vikisubiri kupelekwa au kusafirishwa kwenda jalalani.

Kifaa kidogo chenye muundo wa ndoo kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki; kikiwa kinatumika kuhifadhia taka ngumu kwani kina matobo makubwa, ambapo kitakapowekewa vilainishi au vimiminika humwagika.

Sehemu iliyo na mkusanyiko wa uchafu mwingi, ambao ni maboksi, makopo, mifuko ya plastiki, ambapo kuna majengo yaliyochakaa yenye kuta refu yaliyoizunguka eneo hilo la jalalani.

Mapipa madogo ya rangi nyeusi yaliyotengenezwa kwa plastiki, yakiwa na vifuniko vya rangi tofautitofauti kulingana na aina ya taka ambazo huifadhiwa, rangi ya njano ikimaanisha taka zinazofaa kutumika tena, rangi nyekundu kumaanisha taka hazifai kutumika na rangi ya kijani ikimaanisha taka za oganiki.

Pipa dogo la rangi nyekundu lililotengenezwa kwa kutumia plastiki likiwa na mfuniko na matahiri madogo ambayo husaidia katika usukumwaji au uvutaji linalotumika kuhifadhia takatak au uchafu ambao huchafua mazingira au kutoa harufu mbaya.

Mapipa madogo ya rangi nyeusi, yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, yenye mifuniko na matairi madogo yanayosaidia katika usukumaji au uvutaji, yakiwa pembezoni mwa barabara, yanayotumika kuhifadhia taka ngumu au uchafu.

Mazingira machafu ambapo huhifadhiwa takataka ikiwa ni pamoja na makaratasi, vifuko vidogo vya plastiki pamoja na makopo vikiwa vimetupwa pembezoni mwa ukuta mrefu.

Sehemu yenye mkusanyiko wa taka nyingi au uchafu uliojikusanya mahali pamoja, kukiwa na magari makubwa yanayoleta taka hizo, na watu waliovaa sare wakiwa wanachambua, kutenganisha taka hizo na zingine kuziweka katika mifuko ya magunia.

Mazingira ya jalalani ambapo kumetupwa uchafu au taka ngumu kama vile maboksi, mifuko ya plastiki pamoja na makopo. Huku kukiwa na kundi la watu wanaotafuta vitu vya thamani kutoka katika uchafu huo.

Wafanyakazi wakiwa wanafanya shughuli za kusafisha sakafu, wakitumia mifagio mirefu kwa ajili ya kusugulia sehemu hiyo iliyomwagwa maji mengi chini.

Mapipa madogo pamoja na ndoo za rangi tofautitofauti, ambazo hutumika kuhifadhia taka ngumu, zikiwa zinagawiwa kwa wafanyakazi wa mahospitali, ili kuweza kufanya mazingira kuwa masafi na kuepuka magonjwa ya milipuko yanayosababishwa na uchafu.

Pipa dogo la rangi ya kijani lenye mfuniko juu, pamoja na mfuko wa rangi nyeusi mkubwa wa plastiki, ukiwa zinatumika kuhifadhia taka ngumu ili zisiweze kuchafua mazingira au kutoa harufu mbaya.

Kundi la watu wakiwa katika shughuli za kufanya usafi wa mazingira, kwa kuokota taka zilizozagaa barabarani, na kuzipakiza katika gari ili kupelekwa sehemu maalumu ya kuhifadhia uchafu au jalalani.

Mapipa madogo ya rangi ya kijani, yenye mifuniko juu pamoja na mfuko mweusi wa plastiki ambao hutumika katika kuhifadhia taka, ikiwa pembeni mwa barabara katika ukoka au nyasi za rangi ya kijani.

Matanki meusi yaliyotengenezwa kwa plastiki ambayo hutumika kuhifadhia maji safi ya akiba, ili pale maji yanapokatika maji hayo hutumika kwa shughuli mbalimbali za majumbani.

Mandhari yenye mfereji ambao unatiririsha maji machafu taratibu huku juu kukiwa na mabomba marefu ya rangi ya kijani; ambao husafirisha maji safi kutoka upande mmoja wa mfereji huo kwenda upande mwingine.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya kazi ya kuchimba udongo, ili kufikia mpira mrefu na mnene unaosafirisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili kuufanyia marekebisho.

Mfereji mdogo unaotiririsha maji machafu, juu kukiwa na bomba nene na refu, ambalo linapitisha maji masafi kutoka upande mmoja wa mfereji huo kwenda upande mwingine.

Mabomba marefu ya rangi ya kijani ya chuma yakiwa yametandazwa chini. Mabomba hayo hutumika kusafirisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ikiwa ni jitihada ya kusambaza nishati hiyo muhimu katika jamii

Tenki kubwa lililotengenezwa kwa kutumia plastiki nyeusi, ambalo huhifadhi maji masafi ya akiba, likiwa limesimamishwa mbele ya nyumba, pamoja na mipira au mabomba marefu yanayotumika kusambaza maji hayo, kutoka katika hilo tenki.